Jengo lenye gorofa tatu lenye kuta zilizojengwa kwa mawe ya kihawia, kila gorofa lina mlango mwekundu na madirisha yenye fremu nyeupe, njia za juu zimefunikwa na zimezungukwa na reli nyeusi za chuma, chini ya jengo kuna njia iliyo tengenezwa kwa mawe na mimea midogo.

Kundi la wanawake wa kenya waliovaa shati nyekundu wakiwa wameketi kwenye magurudumu. Wameketi duara wakishikana mikono wakionyesha mshikamano, furaha na nguvu za watu wenye ulemavu wa viungo.

Tafsiri hii inaelezea kitabu cha Kiingereza. Jalada la kitabu linaonyesha watoto weusi watatu wakiruka kamba. Hii ni kwa ajili ya darasa la nne.

Kabati la rangi ambayo imewekwa ukutani likiwa na rafu nne. Kwenye rafu za juu kuna vitu vya kijani, njano na bluu. Huku chini kuna vikasha vya kijani na bluu. Ukutani wa nyuma una picha zinazohusiana na mazao. Na chini ya kabati kuna sakafu ya rangi ya shamba.

Kuna eneo kubwa la bustani lenye nyasi zilizotula vizuri. Katikati kuna guzo nyeupe ndefu ya bendera na nyuma kuna mti mkubwa na tanki kubwa jeusi. Jengo ndogo linaonekana upande wa kulia.

Bodi nyeupe darasani lina maandishi ya kalamu ya blue yanayonyoosha majukumu au orodha ya mwanafunzi. Kuna ndoo ya waridi pembezoni ukuta wa kijana morowa na mlango wa mbao unaoelekea nje ya darasa safi.

Mwanamke wa Kenya anayetumia makasia anatanda kwenye maji. Anatawaliwa na nguvu na udhabiti, akisukuma mbele kwa bidii. Maji yanarushwa anapoendelea, akionyesha uamuzi wake.

Jaza nafasi zilizo wazi kuhusu biblia na Samueli. Kuna majibu yaliyokosewa. Pia kuna michoro miwili, moja ya bibilia na nyingine ya jua, iliyopakwa rangi na kupewa alama sahihi.

Mwanamke, mchezaji wa mpira wa miguu, akiwa amesimama uwanjani. Amevaa jezi ya timu ya Kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe, iliyoandikwa Kenya. Anatumia mikongojo miwili na mguu wake mmoja umekatwa. Mpira wa miguu upo karibu na mguu wake. Uwanja una nyasi na viti vya watazamaji vinavyoonekana nyuma.

Jengo la gorofa moja jipya au lililorekebishwa lenye kuta za manjano, na sehemu ya mawe ambayo ni la vigae na milango mbili ya mbao, kuna nyasi zilizokatwa vizuri na bomba la plastic mbele.

Mlingoti mrefu mweupe unaopaa kuelekea anga ya buluu iliyojaa mawingu meupe. Miti mirefu yenye majani mabichi imeuzunguka na baadhi ya majani yanaonekana kutikizwa na upepo.

Wanawake wawili wanashiriki katika mbio za michezo, mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma, wote wakiwa na vifaa vya mazoezi, katika mandhari ya nyuma kuna watu wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki wakitazama michuano.

Bango jekundu la daasa linaonyesha saa kubwa inayofundisha kusoma muda kwa kiingereza ikiwa na maneno kama o'clock na half past , kuna picha za wanyama juu na chini na picha ya sungura mweupe pembeni.

Kabati la mbao lenye vitengo vingi vidogo vinavyotumika kama sehemu ya kuwekea faili au vitabu. Baadhi ya vitengo hivyo vina faili vya rangi tofauti kama vile bluu, manjano na waridi. Vitengo vingine viko wazi. Baadhi ya vitengo vina namba kama vile kumi na sita na ishirini na moja.

Mwanaume akiwa amevaa suti ya buluu anazungumza kwenye kipasa sauti, mbele ya bango la Kenya Institute Of Special Education lenye rangi ya manjano.

Wanaume wawili wakiwa katika ukumbi wa mazoezi. Mmoja amesimama akishikilia mfuko wa mazoezi, huku mwingine akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kupiga ngumi. Wote wamevaa glavu za dondi.

Watu wawili wanapanda baiskeli ya pamoja, wakiwa wamevaa mavazi ya michezo ya rangi ya bluu, nyeupe na kijani, yakiwa na neno ya Kenya. Watu wanavaa kofia za baiskeli na wanapanda kwa kasi, kwenye barabara ya kijijini. Hii ni picha inayoonyesha kushirikiana, na nguvu katika michezo ya baiskeli.

Pamoja na kiti Kompyuta ya mezani cable kibodi na kifaa cha UPS kuna karatasi yenye maandishi ikiyobandikwa kwenye skrini ya komputa. Pia kuna kalamu rula na vitu vingine vya ofisini vikiwa kwenye chombo cha plastiki.

Mwanamke ambaye ni mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea ameshika ukuaa wa bohi Kwa mkono wake moja . Amevaa kofia ya kuogelea iliyoandikwa . Maji ya bwawa inaonekana kuwa na rangi ya bluu.

Jengo la gorofa mbili, lina paa jekundu, kuta zake ni za rangi ya kijivu, na lina madirisha mingi yenye fremu za kijani, milango ya mbao iko kwenye gorifa la chini, mbele yake kuna nyasi, na miti iliyokatwa chini.

Ubao wa matangazo darasani, una tabasamu kubwa, bango la great progress na karatasi za maswali kuhusu viumbe wa baharini, umezungukwa na mpaka wa pembe tatu za bluu, kijani na nyeupe.

Katika picha, mtu aliyevaa koti na kilemba anatumia neno hiki, kumaanisha kitu kimoja kama koti. Mtoto aliyevaa jezi nyekundu na suruali akishika viatu anatumia neno hivi, kumaanisha vitu vingi kama viatu.

Mwanamke aliyevaa shati ya Kenya, akifanya mazoezi ya kuendesha mashua kwenye mto au bahari. Anatumia kiti cha magurudumu, kama msaada wa kusongea kwenye mashua hiyo. Katika mazingira ya mandhari ya asili, anajitahidi kushiriki katika michezo ya maji kwa msaada wa vifaa maalum.

Kuna kitabu cha kiada kilichofunguliwa, kurasa hizi zina maandishi na michoro . Mchoro wa juu kushoto unaonyesha mtu akifanya usafi na mchoro wa chini kulia unaonyesha familia ikila chakula mezani. Maandishi kwenye ukurasa yanaonekana kuwa ni kiingereza.

Nyumba la matofali na paa lenye vigae nyekundu. Kuna nyasi iliyokatwa vizuri na vichaka vilivyopandwa vizuri. Miti mikubwa na majengo mengine yanaonekana nyuma. Manthari yanaonekana ya kupendeza na safi.

Kitabu hiki kinaelezea matumizi ya maneno. Hiki na hivi, kupitia michoro. Katika picha ya juu, mtu aliyevaa koti, anatumia hiki kwa kitu kimoja wakati picha ya chini inaonyesha hivi kwa vitu vingi kama viatu.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili cha darasa la pili. Kinaonyesha waendesha farasi wawili. Mmoja amevaa shati la kijani, na mwingine jezi ya majano. Kitabu hiki kimechapishwa na TKF.

Skrini mbili nyeusi za kompyuta, kila moja ikiwa na kibodi na kipanya. Zimewekwa kwenye meza. Kati Yao kuna vitabu, daftari zilizo na michoro. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na madoa na rangi ya kijani kikavu.

Hii ni jengo lenye ghorofa mbili. Mlangoni kuna milango miwili ya mbao. Kuna nguzo nne zinazounga mkono baraza ya ghorofa ya juu. Kuna mimea iliyopangwa vizuri na bustani ndogo mbele.

Kuna darasa lenye viti na madawati ambao, yaliyopangwa. Kwenye dawati moja ,kuna kitabu. Ukutani nyuma kuna ubao wa matangazo mwekundu wenye kalatasi na michoro. Sakafu ina vigae.

Hii ni bango la darasa. Juu kuna maneno "" Play, Learn and grow together " na chini yake kuna mabango mawili yanayoonyesha jinsi ya kuandika moja kwa mkono wa kushoto na jingine kwa mkono wa kulia.

Katika ufunguzi wa mashindano wachezaji kutoka Kenya wanatembea kwa fahari. Wengine wako kwenye viti vya magurudumu wote wamevalia sare nyekundu, Mmoja anashikilia bendera ya Kenya akiongoza msafara. Bendera kubwa ya Kenya inaonekana kando yao.

Kundi la watu, baadhi wakiwa kwenye viti vya mangurudumu .wamevaa glavu za dondi katika ukumbi wa mazoezi. Wengine wanatabasamu na wengine wamevalia shati zilizoandikwa Kenya, wakiwa wamesimama na kutabasamu.

Kompyuta mbili za mezani zinaonyeshwa zikiwa na skrini, vitufe na vipanya. Kwenye meza pia kuna vitabu na vifaa vingine huku kuta zikiwa na michirizi. mazingira haya yanaonekana kama ya shule.

Wakimbiaji wawili wa kiume kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha mmoja amevalia sheti nyekundu iliyoandikwa Kenya na Kimani na ana kitambaa cha buluu kwenye macho. Mwanariadha mwingine ambaye amevalia sheti ya manjano iliyoandikwa guide . Wote wawili wanaonekana wakishangilia.

Mwanamichezo mwanamke, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha riadha akishindana kwenye barabara ya riadha. Ametabasamu na anaonekana mwenye furaha. Amevaa nguo nyeusi yenye maneno ya Kenya.

Mwanamke mweusi ameketi kwenye kiti, amevaa jaketi jekundu, suruali nyeusi na miguu bandia imeunganishwa chini ya magoti yake pia kuna gongo lililoegemea kwenye kiti aanaonekana kutabasamu na ameketi kwenye studio wa kitelevisheni.

Mwanariadha mlemavu anashindana kwa kutumia kiti cha magurudumu maalum. Ametumia nguvu nyingi akiwa na mkazo usoni na mkononi, kwenye uwanja wa riadha usiku. Anajaribu kufikiwa malengo yake.

Tunaona eneo la nje lenye mimea na nyasi kati kati Kuna nguzo ya bendera ambayo haina bendera kwa sasa, nyuma ya nguzo kuna mti mkubwa na tanki la maji nyeusi, chini ya nguzo kuna bustani ndogo ya maua au vichaka vilivyopunguzwa vizuri.

Mlango ambao una muundo wa paneli ukiwa na rangi ya mti, mlango umejaa alama za kutumia na unavyoonekana kuwa umekuwa na kuzeeka kidogo haswa katika sehemu za chini.

Ukurasa wa mazoezi ya hesabu kwa watoto. Ukurasa huo una mazoezi mbalimbali ya kujumuisha na kutoa. Kila swali limehakikiwa na kuwekwa alama ya tiki nyekundu. Juu ya ukurasa kuna picha ndogo za wanyama, wanaioitwa kiwavi na mamba pamoja na maneno yake.

Watoto wanajifunza kuhusu mahitaji ya msingi ya familia kama vile chakula, maji ,mavazi, elimu na huduma za afya . Sehemu hizi za msingi huwasaidia waishi maisha mazuri na yenye afya.